Katika picha hii imeonyeshwa kuna madudu fulani inaonyeshwa watu wanafanya biashara tafauti tafauti. pia Kuna mtu amekaa anafanya biashara pale kando naona pia Kuna mama moja anayetembea anonekana ako Kwa shughulu zake.

Picha hii inaonyesha mtu au biashara ya mtu anayeuza vitunguu nyanya na vitu mingi. Inaonekana pia anauza mifuko ya kuweka vitu baada ya kununua pia inaonekana ni mtu anayefanya biashara ya kuuza manguo. Huyo mtu ni mwanabiashara mwenye anapenda kufanya bidii biashara ya kuuza katika sokoni.

Katika picha hii inaonekana kuwa hapa ni mahali watu wanaenda kutoa pesa zao wakati wanataka kutumia inaonekana pia hapa Kuna usaidizi kuu Kwa sababu inaonekana watu watatu wanapanga laini na wanahudumiwa wakati moja.

Hizi ni biashara ya mtu. Huyu mtu anaonekana mkulima wa kulima vitunguu. Lori imekuja kuipeleka kwa wingi sanaa. Ni mkulima hatari.

Haoa ni kwenye mahali pa kuuza magari kwa sababu magari ni mingi mno na imeandikwa hapo juu.

Katika picha hii naona viatu mingi sana mno, pia naona watu wenye wako kando yake, ukionekana vizuri hii ni biashara ya mtu anafanya vipi, anafanya kazi ya kuuza viatu.

Katiak picha hii ninaona ni pesa za Kenya. Ukiona vizuri hapo mbeleni imechorwa picha wa aliye rais wa kwanza wa Kenya, Jomo Kenyatta.

Katika picha hii, inaonyesha pesa kwa utofauti tofauti kwa nchi tofauti tofauti. Inaonyesha kuwa inafanana kivipi na hazifanani kivipi.

Pesa hizi inaonekana kuesapiwa na mtu ,anonekana kuesabu pesa zake kwa haji ya kuitumia kwenye biashara zake inaonekana kumumia elfu mingi.

Katika picha hii naona ni biashara ya mtu akiwa na vitu vizuri. Kuna bangili mingi kuna vitu ya kuweka mkono. Anaonekana mfanyibiashara. Anaonekana ni mtu kabila anatoka ni mmaasai kwa sababu anauza vitu ya maasai.

Hizi ni pesa, ni pesa za Kenya na mtu ameshika kwa mkono, hizi ni pesa ni elfu moja, ingine ni mia tano, ingine ni mia, kwa jumla elfu moja na ...

Hii ni biashara ya mtu. Biashara huu ni biashara ya kuuza viatu. Huyu mtu anafanya biashara yake vizuri kwa sababu viatu ni mingi mno.

Hapa inaonesha kuwa huyu ni mkilima, anayefanya ukulima ya nyanya, mboga fulani . Anaonekana kufanya kazi yake vizuri kwa sababu anatoa mazio vizuri.

Hili ni gari KCN,hili gari linaonekana bado ni jipya. Hii gari inaonekana kubeba watu kutoka mahali fulani hadi mahali fulani wakati,,,

Picha hii inaonyesha magari mingi sana. Inaonekana kuwa hao ni ni watu wamekuja kwa wingi, ama inaonyesha mahali pa kuuza magari kwa wingi sana.

Hapa ni kwenye biashara fulani. Inaonekana ni watu ambao wanafanya biashara hiyo ya kusambua. Inaonekana pia ni wakati wa kuosha kwa sababu watu ni wengi. Hawa watu wanaonekana kufanya bidii kwa kuuza nguo.

Hili ni gari lenye dhamani kubwa sana. Kwa sababu ukiiona rangi yake ni nyeusi tititi. Ni gari ya dhamani.

Katika picha hii naona gari. Gari hii inaonekana imewekwa kando na dereva. Dereva huyu anaonekana kuendanda kutafuta mafuta kwenye mahali magari wanawekwa mafuta. Hii ni biashara ya mtu pia ni kazi nzuri.

Katika picha hii naona duka moja imeandikwa Kieni Dairy, inaonekana duka hii ni ya kuuzia maziwa au kununua maziwa, anaonekana ni mtu anafanya biashara ya kununua na kuuza maziwa.

Picha hili inaonyesha duka fulani ya kufanya, kutoa pesa inaonekana ni biashara ya mtu anayesaidia watu kutoa pesa na akaunti zao.

Hapa ni sokoni. Ni siku ya soko. Watu wengi wameweza kuhudhuria soko hili. Inaonekana kufanya biashara kila mtu anafanya kazi yake au biashara yake.

Hapa ni kwenye duka la mtu ambaye anafanya kazi yake ya kuuza kwenye dukani, anaonekana afanya bidii sana.

Katika picha hii ninaona watu wawili kwa kushoto ni mwanaume, mwenye kulia ni mwanamke ila ni kama wanafanya biashara fulani ya kuuza au kununua, wanakaa kuzungumza mambo fulani katika hiyo karatasi.

Hapa inaonekana kuna sherehe au kuna mkutano fulani, ambao imeunganisha watu wengi wamekuja kutoka mbali kwa sababu ya kutumia magari.

Naona magari moja mbili tatu. Moja nyeusi, moja nyeupe nyingine. Hizi ni magari inaonekana kuuzwa katika msimu fulani.

Hii ni duka ya mtu, anaonekana kafanya biashara ya kuuza. Hizi ni maduka inaonekana kufanya biashara sio moja, ila ni moja, mbili, tatu. Naona mtu ambaye amesimama kwa hiyo mlango, anaonekana kuuza.

Hizi ni dinga au hii ni dinga kubwa bado linabeba magari naona amebeba magari mingi mno, dinga hili ni la kusafirisha magari kutoka sehemu fulani hadi sehemu fulani.

Katika picha hili naona kuwa ni biashara ya mtu. Anafanya biashara ya kuuza viatu. Hizi viatu vinaonekana ni za kufanya michezo ya kukimbizana. Inaonekana kuuza viatu mingi.

Picha hii inaonyesha ni biashara ya mtu anayefanya kazi dukani. Hii inaonyesha kuwa ni mtu anafanya kazi ya biashara katika dukani. Naona ameweka vitu vizuri, amepanga vizuri anangoja watu wanunue ili apate riziki.

Huyu anaonekana ni mkulima kwa sababu anauza vitu kama nyanya, vitunguu ambavyo vinatoka shambani. Inaonekana ni mkulima anayetia bidii sana.

Katika picha hii naona watu wengi pia naona magari mengi , inaonekana katika picha hii watu wenye wako hapa wanafanya biashara usiku ,hii picha inaonyesha jengo kubwa katika mahali fulani ulimwengu huu ,wanaonekana kufanya biashara ya hali ya juu.

Hii ni pesa ya Kenya, mtu ameshika kwenye mkononi mwake. pesa hii ni elfu moja ya Kenya inaonyesha picha ya Kenya.

Hapa ni kwenye duka. Duka fulani ya kuuza vitu mingi. Naona mpira moja, mbili, tatu. Pia naona watu watatu wamekaa nje ya hii duka. Duka hii inaonyesha kuuza vitu mingi.

Katika picha hili , mtu anafanya biashara yake ya kuuza vitu mbali mbali. Naona nyanya, vitunguu na pia viazi. Huyu muuzaji anafanya kazi yake kwa bidii sababu ukiona amejaza vitu zake.

Katika picha hii, inaonekana kuwa ni mtu anayehesabu pesa zake, ukiona vizuri naona elfu moja ya Kenya, pia anaendelea kuzihesabu mno.

Katika picha hii naona ni duka fulani ya mtu anayefanya biashara ya kuuza kwenye duka tena vizuri yamewekwa vitu za kuuza amepanga Kwa utaratibu ili watu wanaweza kununua kila kitu hapa.

Huu ni mahali watu waliweza kuweka magari yao ili watu waweze kufanya shughuli yao. Inaonekana ni watu wengi sababu ni magari mengi.

Hili ni gurudumu la gari. Inaonekana gari ni nyeusi, naona pia ni gari jipya. Inaonekana kutoka kampuni ya Audis. Ile gari inaonekana ni nguvu sana.

Katika picha hii ni anaonyesha kuwa wanonyeshana katika watu wengi ama kwa barabarani ili watu wengi waelewe kuwa maji inayonyesha kubwa maji yanaweza enea alafu waweze.

Picha hii inaonyesha watu mmoja, mbili, tatu ambao wanazungumza, wanaonekana kuwa wanazungumza kuongelelea kitu iko kwenye tarakilishi fulani. Inaonekana kuwa ni kitu muhimu kwa sababu watu watatu wamekutana ile watambue kitu fulani.

Katika picha hii naona mtu anafanya biashara. Biashara hii inaonekana ni mtu anafanya biashara ya kuuza viatu. Huyu mtu anaonekana kufanya biashara vizuri kwa sababu viatu vyake vimewekwa kwa wingi sana.

Katika picha hii naona watu wengi pale huku mbali kidogo, ukikaribia tunaona wawilii ambao wanasimama wanaonekana kuzungumza. Pia naona magari mingi. Hapa inaonekana ni watu wamekuja kuhudhuria mahali fulani.

Picha hii inaonyesha biashara ya mtu. Hii ni biashara ya mtu anayefanya kazi ya dukani. Anaonekana kufanya biashara vizuri, maana katika duka lake vitu vimejaa kwa aina mbalimbali ili aweze kuhudumia watu vizuri, anahitaji kitu fulani hapa.

Hawa ni watu wawili ambao wamesalimiana vizuri mwingine anaonekana kumkabidhi mwenzake kifungu cha gari yenye imeegeshwa hapo kando.

Hizi mbeleni kuna ndizi. Hapa inaonyesha kuwa ni mahali mtu anauza hizi vitu kwa ajili ya kupata risiki.

Hapa ni kwenye sokoni. Watu ni wengi mno, wanaonekana wanafanya biashara yao vizuri ila imenyesha kwa sababu kuna maji.

Hapa ni kwenye duka watu wawili anaonekana kununua, huyu mtu mwenye amechenga duka hili anaonekana kufanya biashara ya kuuza vitu kwenye duka.

Chengo huu ni mahali magari yanauzwa inaonekana kuwa hizi ni magari kubwa kubwa na haijakamilika kwa ujenzi inamanisha inakamilizwa.

Hapa ni kwenye duka ya mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza kwenye duka. Hapa pia naona imeandikwa kwenye Mpesa. Inaonekana inafanya kazi ya Mpesa pia.

Hizi ni magari mingi mno, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, kumi. Hizi ni magari yanayopita kumi ambayo inaonekana ni kwenye mahali ya kuegesha magari.

Humu ndani ni mahali maziwa na vitu kama ya maziwa inauzwa kwa ajili inatokana na ng'ombe.

Hili ni tinga kubwa ambalo linaonekana kubeba magari ndogo ndogo, hapo kwenye nyuma yake magari manne limewekwa juu yake, kwa ajili ya kusafirishwa.

Viatu hapa zimepangwa kwa utaratibu, hapa inaonekana ni kwenye uuzaji wa viatu. Huyu ni mwanabiashara ambaye anafanya kazi ya kuuza viatu.

Hapa kuna mama ambaye anafanya biashara ya kuuza vitu kama ndizi, mahindi, machugwa, vitu hizi ni mingi . Anaonekana kufanya biashara yao vizuri sana.

Hapa ni duka, duka la muuzaji mmoja, sio duka moja ila ni mingi, hii imewekwa hapa mbeleni inaonekana kuna mtu mwenye anaonekana kununua, nje inaonekana kuna mtu mwenye amekalia kwenye boda boda.

Hii inaonyesha pesa ya kenya imeandikwa benki kuu ya kenya, hii ni shillingi elfu moja imechorwa aliyekuwa rais wa kwanza wa kenya.

here ni magari mingi mno. Inaonekana kuwa katika jengo huu ni mahali magari inauzwa. Magari ni mingi mno mtu anafanya biashara ya kuuza magari.

Hapa ni kwenye maduka za watu au mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza ,hapo nje naona kiti ya plastiki pia naona kuna mahali imeandikwa mpesa kumaanisha anasaidia watu kutoa pesa

Hili ni jengo kubwa ambayo magari linawekwa kwa ajili ya kuuza, ukiona vizuri kuna watu wanaonekana kuja kununua hizi magari kwenye jengo hili.

Hawa ni watu, mwengine anaonekana kuweka mafuta kwenye gari. Inaonekana kuwa kuna mtu ambahe anafanya kazi kwenye mahali pa kuweka mafuta magari.

Hili ni gari nyeusi, limewekwa vizuri katikati ya njia, inaonekana mtu wa gari hili, ameondoka akaacha gari yake.

Huu ni noti ya elfu moja ya Kenya inaonyesha shilingi elfu moja, Benki Kuu ya Kenya. Katikati yake imeandikwa Kenya na michoro ni ya jiji kuu la Nairobi.

Hili ni gari iliyofunguliwa kwa mlango moja, juu yake imewekwa kifunguo. Hii ni kifunguo cha gari hili. Inaonekna mtu ameweka kwa ajili ya mtu mwingine aweze kuipata kwa urahisi.

Hili limejengwa kwa ajili ya kuwekeza gari hapa inaonekana ni hoteli au mahali fulani wa matajiri wana huwa wanafika hapa imejengwa na kuweka mahali kuna gari

Hili ni gari imeonyeshwa kwenye kiwanja na kando yake ina miti mingi. Kuna mtu mmoja anaonekana yeye anaendesha hili gari.

Hapa ni kwenye duka la mtu ambaye anafanya biashara ya kuuza, anauza vitu mingi sana kama soda viazi, viazi zimewekwa hapa nje.

Huku ni kwenye soko, soko huu kuna watu wengi ambao wanauza vifaa tofauti tofauti kwa ajili ya kupata riziki ya kuendeleza.

Hawa ni watu wamechorwa kwenye picha fulani. Inaonyesha kuwa hawa ni watu wanaopeana bodaboda kwa sababu michoro ni watu wenye wako kwenye bodaboda.

Hapa kuna mwanamke na mwanaume. Mwanamke anaonekana ni bibi ya huyu mwanaume kwa sababu yeye anakabidhi kifunguo cha gari, anaonekana ni zawadi lake baada ya kununua gari.

Mtu huyu ameshikilia rununu yake. Simu hili linaonyesha kwenye m-pesa ya mtu. Anaonekana alikuwa anafanya kitu fulani kwenye m-pesa yake.

Huu inaonekana ni sokoni, kwa sababu watu ni wengi ambao wanafanya biashara yao kwa nguvu sana, kila mtu anang'ang'ana kufanya biashara yake.

Hapa ni mtu ambaye anaonekana anafanya biashara ya kuuza matunda, mandizi na vitu mingi mno, Hizi ni vitu vya kukula inaonekana anafanya kazi yake vizuri kwa sababu ameipanga ndizi kwenye juu na machungwa chini.

Haya ni magari mingi mno, imepangwa kuonekana kuwa haya ni magari imepangwa kwa ajili ya kuuza ama ni watu wamehudhuria jikambo fulani.

Huyu ni mtu sahii ameshikilia simu yake, anaonekana ako kwenye menu ya Mpesa. Huyu mtu anaonekana anfanya kulipa deni, pesa.

Hapa ni mwenye duka au maduka za watu ambao wanafanya biashara ya kuuza. Naona mtu mwenye ameenda kuinunua au kufanya mambo fulani kwenye duka huu.

Hapa ni kwenye duka la mtu ambaye anafanya kazi ya kununua na kuuza maziwa. Mteja mmoja anaonekana ameweza kuhuduria hapa ili aweze kupata maziwa hapa ndani.

Hii ni duka ya kuuza maziwa . Inaonekana huyu ni mtu ambaye anafanya biashara ya kununua na kuuza maziwa kwa sababu mbele yake imechorwa ng'ombe na maziwa.

Haya ni mmea wa machungwa, naona ni mtu anaweza kuipanda machungwa hizi kwa ajili ya kuuza kwa wateja wake.

Hizi ni magari mingi tena kuna watu wenye wamekaa kusimama hapa pia hapa kuna nyingi inaonekana kuwa watu ni mahali watu wanaweza kukaa.

Haya ni tikitiki maji, naona tikitiki maji, naonekana kuwa mtu anafanya kazi hii ya kuuza hizi vitu, hizi ni chakula.

Huu ni soko. Inaonekana ni soko kubwa imejengwa kwa ajili ya watu kufanya biashara yao. Kila mtu anafanya biashara yake. Pia watu ni wengi mno ukiona umbrella zao zimewekwa juu.

Jengo hili limejengwa kwa ajili ya kuweka magari mpya. Inaonekana kuwa hapa ni mahali magari yanauzwa.

Huyu ni mama, ambaye anafanya kazi vizuri, ya kuuza maziwa. Anaonekana ni mkulima wa kuuza maziwa yake.

Mbele yake kuna gari miguu miwili imeonekana, pale mbeleni kuna watu Kando kando yao kuna miti mingi pia chini yao kuna nyasi.

Ni duka la mtu, huyu mtu anafanya biashara la kuuza, duka hili limepangwa vizuri kwa ajili ya kuwafurahisha wateja ambao wanakuja kununua hizi vifaa.

Hizi ni magari mbele yake kuna gari nyeusi , nyuma yake kuna nyeupe ,hapo kando kando kuna miti mingi chini yake kuna nyasi.

Haya ni magari mingi mno. Inaonekana kuwa watu wenye wamehuduria hapa ni wengi na wenye wanafanya kazi ya mahali ya juu kwa sababu kila mtu ako na gari.